Wanariadha wa mbio ambao mmoja wao amevaa shati iliyoa andikwa KENYA na bendera ya bedera ya kenya ikiwemo na rangi nyeupe, nyekundu, kijani na nyeusi. Pia amevalia short ndogo iliyo ya rangi ya nyeusi. Mmoja amevaa shati ya colour ya samawati.

Ukuta huu ni wa shule inayoitwa Mama Ngina Girls High School. Mbele yake kuna baji ya shule hiyo. Kuna geti kubwa iliyopakwa rangi ya krimu . Pia kuna kinara wa stima hapo kando. kuna mlango ndogo uliofunguliwa ambapo ni wa kuingilia.

Hapa tunaona tarakilishi mbili nyeusi zilizowekwa juu ya meza ya rangi nyeupe na nyuma yao kuna ukuta ulio wa rangi ya kijani kando yao tunaona vitabu kadhaa na pia picha za rangi ya nyekundu na maua ya manjano.

Kitabu hiki kilicho na rangi kadhaa ikiwemo ya samawati, ya manjano, nyeusi, na ya kijani kwa umbali na nyekundu iko na picha ya watu kadhaa watoto wakiwa weupe wengine weusi na wasichana wawili walioko katika mashua kitabu hiki kimewekwa katika meza.

Tupo katika ukumbi, ukumbi huu umepambwa kwa bendera ya Kenya, ikiwa na rangi ya nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani. Kuna vibofu vya samawati, nyeupe na vya kijani. Ukuta wa ukumbi huu ni rangi nyeupe umeandikwa, KSDC, Kenya Society for Deaf Children.

Wakimbiaji kadhaa wapo katika uwanja wa kiriadha mmoja wapo akiwa ni mKenya, aliyeitwa Kimani inakaa ni kipofu maana amebandikwa kitu cha kufunikia macho na mwenzake aliyemshika mkono ni msaidizi wake wa kukimbia.

Picha hii iko na watu kadhaa, mojawapo ikiwa ni gavana wa kitambo wa kaunti ya Nairobi, Mike Sonko na kuna walemavu wanne na wakufunzi wao wanne pia wanakaa ni mchezo wa ndondi.

Hapa tunaona karatasi moja iliyobandikwa katika ukuta wa rangi ya udhurungi. Pia katika karatasi hii tunaona picha nyingi za maji na watu wakiwa wanachota maji. Tunaona shanga inayoning'inia kutoka kwa ukuta huu.

Mwanasoka huyu, aliye mwanamke ni mlemavu, ako na mguu mmoja na kando yake amejisimamisha na vigongo viwili. Mwanasoka huyu ni wa nchi ya Kenya, aliyevalia shati iliyoandikwa Kenya na suruali ya nyekundu.

Hapa tunaona wanariadha wa mbio za baiskeli ambapo wamevalia sare zilizoandikwa Kenya. Ziko na bendera ya Kenya ikiwemo rangi ya nyeusi, kijani, nyekundu, nyeupe. Wanakimbisha baiskeli, moja ya ilizounganishwa pamoja.

Hapa tunaona geti moja kubwa ya mojawapo ya shule inayojiita Anestar Coast Academy ambapo iko unganishwa na ukuta kubwa uliopakwa rangi nyeupe uliochorwa baji ya shule hiyo na mistari ya rangi ya samawati, nyekundu, nyeupe na rangi hudhurungi.

Hapa tunaona basi tatu zilizopakwa rangi ya manjano zimeandikwa Dinyali Junior Secondary School ambapo mojawapo imesimama katika uwanja wa boli ya maniti kwa kimombo basketball ambapo kuna posti yake moja ya kuwekea b𝑜li hiyo na chini yake kuna manyasi ya rangi ya kijani.

Hapa tunaona jumba moja refu lililo na milango mingi ya rangi ya samawati. Jumba hili linaashiria uwepo wa shule. Maana nje ya kuta hiyo iliyopakwa rangi ya udhurungi tunaona michoro ya vitu vya kufundishia wanafunzi. Pia kuna manyasi yaliyo rangi ya kijani.

Tuko katika chumba cha kusomea masomo ya kompyuta, ambapo tarakilishi nne zimewekwa juu ya meza iliyo nyeupe juu. Kando yake kuna viti vya plastiki vyeupe na ubao wa mbao ulio kakulwa maji.

Tunaona vitabu vingi vimepangwa kwa njia yab mnara kuenda juu ya meza ya rangi nyeupe. Pia kuna faili ya kuweka makaratasi ya rangi ya manjano. Kwa upande tunaona waya hapo chini iko katika mkebe wa rangi nyeupe.

Ukuta huu ulipakwaa rangi ya nyeupe inaashiria jengo ambapo ni shule. Shule hii inaitwa Honourable Ramadhan S. Kajembe Block Amani Primary School katika ukuta huu kumechorwa picha ya dunia.

Watoto wawili, wanafunzi waliovalia sare, wanapita katika ukuta mkubwa wa shule iliyoandikwa Tononoka Secondary School, ukuta huu umepakwa rangi nyeupe kwa juu na samawati chini, kuna baji hapo ya shule hii imechorwa kando.

Tunaona wadada wawili ambao wamevalia sare za shule ya Mama Ngina Girls High school. Wote wako na begi mgongoni mwao, na wamevalia maski nyeusi, soksi nyeupe. Tunaona kati yao ikiwa rangi ya udhurungi.

Tupo katika shule inayoitwa Kenya Medical Training College Mombasa Campus, shule yenyewe imepakwa rangi ya nyeupe katika ukuta wake na rangi ya hudhurungi na pia ya manjano, tunaona gari moja jeupe pia hapo kando, nyasi ya shule hii ni ya rangi ya kijani kuna bendera hapo kando ya shule hii.

Hapa tunaona nyumba moja ndefu iliyo na mabati na nyuma yake kuna mti mkubwa. Nyumba hii iko na mlango wa rangi ya nyekundu na ukuta wake mweupe umechorwa wanyama wakiwemo twiga, chui, ndovu, fisi. Pia kuna milingoti iliyopakwa rangi nyeusi.

Hapa tuko uwanjani, uwanja huu uko na nyasi kwa mbali na umekauka ku, tunaona wanasoka wa mpira wa walemavu wakicheza soka, boli iko ju ya hewa baada ya kupigwa teke na hao waliovaa suruale nyeupe na shati nyekundu.

Hapa tunaona wanaume wanne waliosimama, mmoja wapo akiwa ameinusha mkono kwa ishara ya kusherehekea. Wanne hao ni wakimbiaji, wawili ni vipofu na wawili wanaona. Tunaona mmoja amevaa jina la Ituko Kimani na mwingine anaitwa B moja moja. Wote hawa ni wakenya.

Jumba hili refu likona madarasa mengi tu sana, mabati yake ni ya rangi ya samawati. Ukuta wake umepakwa rangi mbili, ya samawati chini na nyeupe juu. Kando yake kuna mti mkubwa uliokauka. Nyuma yao pia kuna miti, chini yake kuna manyasi ya rangi ya kijani.

Tunaona baadhi ya vitabu ya kusomea vilivyobandikwa vitu kwa mnara mmoja. Kitabu hiki kilicho na rangi nyeupe na ina mahandishi meusi kwa mweupe na pia Iko na rangi ya samawati kimeandikwa, Longhorn Computer Science Learners Book Grade 7

Hapa tunaona mitungi mitatu ya gesi yenye rangi tofauti, ikiwembo rangi nyekundu, ya chungwa na nyeupe. Hususan hii ya nyekundu hutumika katika kuzima moto na iko na paipu ambapo ni ya rangi nyeusi, imeanikwa juu. Pia tunaona dirisha ya grili iliyo na rangi ya kijani.

Tuko katika jengo ambalo linaashiria uwepo wa shule. Shule hii inaitwa "Amani Boarding English Medium Primary School". Bendera ya nchi ya Tanzania iko katika mlingoti katika bustani ambapo iko na rangi ya kijani.

Mbele yetu kuna jengo kubwa la ghorofa moja lililopakwa rangi ya manjano. Madirisha yake ni ya glasi. Naona wababa wawili waliosimama. Mmoja amevaa shati ya rangi ya buluu na mwingine shati ya rangi ya nyekundu iliyo na mistari myeusi kwa mbali. Naona pia mama yeye amebeba mfuko huku akiingia katika jengo hili.

Tuko katika bustani la watoto la kucheza ambapo tunaona michezo yao hapo mbele kando ya mti mkubwa ulio na maua na matawi ya kijani. Tunaona bembea hapo na ukuta mkubwa na pia kuna fence iliyo ya manyasi.

Jumba hili la ghorofa tatu linaashiria kua na madarasa masita sababu kuna milango sita iliyo jumba hili limepakwa rangi nyeupe chini yake kuna bustani iliyo na miti iliyo ya rangi ya kijani.

Hapa tunaona watu wawili mmoja akiwa amevalia koti la rangi ya nyekundu iliyo na nyota ya rangi ya manjano na mistari nyeupe, amevalia glavu za wanadondi na amevaa suruali ya rangi ya samawati na viatu vya rangi nyeupe huku mwingine akiwa amekalia kiti cha walemavu.

Hii ni timu ya Kenya ya soka ya walemavu ambapo tunaona wanaume kadhaa wakiwa wamesimama kupiga picha. Wamesimama juu ya manyasi ya colour ya kijani nyuma yao kuna fensi ya waya, nao wamevalia makoti makubwa.

Daftari hili liko na picha nne. Mbili za juu ni za mwanamume aliyevaa walahi na kanzu na suti nyeusi. Chini kuna kijana aliyevaa nguo sare za shuleni, shati ya manjano na suruali ya nyekundu.

Hapa tunaona mlingoti mrefu mweupe unaoenda angani juu sana. Hali ya anga inakaa iko shwari na jua kuchomoja sababu mawingu yametanda nyeupe na kwenyewe kuko na rangi ya samawati. Tunaona miti iliyo ya rangi ya kijani hapo.

Hili ni darasa, kuna ubao wa kufuta na wino ulioandikwa maneno. Kuna ufagio wa kufagia darasa, kuna mlango uliopakwa samawati.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya. Ako katika uwanja mojawapo ya Kenya. Tunaona bendera ya Kenya katika viti vya uwanja huu. Mwanariadha huyu anashiriki mchezo wa kurukia mchanga wa masafa marefu. Naona nyasi ya kijani kando yake.

Tuko na mwanasoka hapa, jinsia ya kike aliyevalia sare ya rangi ya nyekundu na nyeupe iko na bendera ya Kenya ambayo ni nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani, ameshikilia mikongojo na anapiga boli.

Hapa tunaona jengo kubwa na mlango ulioandikwa 'Kwale Teachers Training College' pia imepakwa rangi ya njano na nyeupe , katika geti hii kuna milango iliyo nyeusi.

Jumba hili la goroja tatu linaashiria uwepo shule inayoitwa The Nyali School kuna magari kando kando hapo kuna mtu aliye valia shati ya rangi ya samawati na surali ya rangi nyeusi anapita kwenye shule hio.

Mkimbiaji huyu kwa asili ya kikenya anaenda kwa jina Wesley Kimeli Sang ambaye yuko katika picha hili. Tunaona amevalia nguo nyekundu iliyoandikwa Kenya na iko na bendera ya Kenya. Mkononi mwake amevaa saa na ako katika uwanja anakimbia.

Tupo katika darasa kubwa. Darasani humu, kuna viti vya plastiki rangi nyeupe, kuna ukuta uliopakwa rangi ya nyekundu na manjano na nyeupe. Pia kuna dirisha la chuma kwa umbali, tunaona meza kubwa katika kila set ya viti.

Hapa tunaona gavana wa kitambo, Mike Sonko, akiwa ameinama amevalia shati nyeupe na kofia na viatu vyeupe. Aki wanakandana hapo walio katika viti vya wagonjwa ama walemavu.

Mama huyu mlemavu anatembesha baiskeli yake miguu tatu katika uwanja wa kukimbia, amevalia shati lililo la rangi nyekundu na mikono meusi na iliyo na bendera ya Kenya. Nyuma yake kuna viti vya kukalia vya kushabikia mechi inayoendelea hapo vya rangi ya samawati.

Jumba hili la ghorofa mbele yetu linakaa ni chuo kikuu. Limepakwa rangi ya majano. Liko na mabati yaliyoezekwa mbele hivi. Magari yamepakiwa hapo chini. Kuna wanafunzi kadhaa waliovalia rangi ya majano na wengine rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi wamebeba mabeji.